Wanafunzi katika shule ya elimu ya watu wazima, wamesimama katika mapozi tofauti tofauti katika picha ya pamoja, huku wakitabasamu na kufurahia siku hii iliyokuwa na mafanikio makubwa.

Wanafunzi katika elimu ya watu wazima wamejaa kwanzia mwisho mpaka mwanzoni mwa darasa, huku wakiwa wameweka umakini wao kwa aliesimama mbele akiendelea kuwafundisha na kuwafafanulia masomo yao waliokuja kufundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wapo darasani, kutokana na upungufu wa madawati wengine wameketi chini, umakini wao wameuelekeza kwa mwalimu aliye bize anaandika ubaoni.

Duka linalouza vitabu mbalimbali vimepangwa vizuri na muonekano wa rangi tofauti tofauti, mnunuzi akitembea na kukagua ili kuweza kujipatia vile anavyovihitaji.

Vifaa vya michezo katika shule ya chekechea, kama vile bembea zinazoonekana zote katika rangi tofautitofauti na zinazovutia hasa kwa watoto kwa ajili ya michezo yao.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea, ukoka ulio na kijani kibichi unaovutia ukipambwa na vifaa ya michezo juu yake vyenye rangi ya kuvutia tofauti tofauti ili kuwafanya watoto kupenda shule zaidi.

Mazingira ya nje ya shule ya msingi, vyumba vya madarasa pamoja na ukoka uliotambaa chini, ikiwa na fensi ambayo imetengenezwa kwa miti midogo midogo.

Ubao ndani ya darasa la shule ya msingi, ukiwa umeandikwa siku za wiki, katika maandishi na rangi zinazovutia watoto, ili kuweza kuendelea kusoma na kujifunza mara kwa mara.

Wanafunzi wa shule ya msingi wapo darasani, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku mbele yao amesimama mwalimu akiendelea kuwafundisha na nyuma yake ubao umejazwa maandishi yaliyoandikwa kwa chaki.

Chumba cha darasa la shule ya msingi, kimepangwa vizuri, madawati yamenyooka, tayari kwa ajili ya wanafunzi kuja kuketi na kuandaliwa kwa ajili ya maisha yao yaa baadae.

Muonekano wa nje wa vyumba vya madarasa ndani ya shule hii ya sekondari, unaovutia, mazingira masafi, yanayomfanya kila mzazi na kila mwanafunzi kutamani kuja kutembelea na kusoma katika shule hii.

Chumba cha kulala mabinti wa shule ya sekondari, katika muonekano mzuri na wa usafi. Vitanda vimetandikwa mashuka ya rangi ya pinki, meza na kiti tayari kwa ajili ya mwanafunzi kuketi na kujisomea.

Mazingira ya nje ya shule ya sekondari, juu ya kamba ndefu yameanikwa masweta mazuri ya rangi ya bluu, kando yake yapo majengo ya madarasa pamoja na ofisi za walimu.

Ndani ya chumba cha kulala cha wanafunzi wa chuo, wakati wamejipumzisha huku wengine wamelala na baadhi wakishika simu janja mikononi mwao wakiendelea kuperuzi na kudadisi mambo mbalimbali kwa ajili ya masomo yao .

Wanafunzi wa chuoni wamekusanyika katika chumba kimoja, huku wamemzingira mwenzao mmoja ambaye mbele yake ipo kompyuta mpakato, akiwaonyesha na kuwaelezea jambo fulani.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani. Wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao, mbele yao yupo mwalimu akiendelea na masomo, kufundisha na kuwaelekeza, kuwaandaa kwa ajili ya mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuoni wakiwa Katika mazingira ya nje ya darasani, mezani wakiwa na kompyuta mpakato na mikononi mwao wakiwa na simu janja wakiendelea kufanya yale waliofundishwa darasani, kujiandaa na mitihani iliyoko mbele yao.

Chuo cha mafunzo ya ufundi, wanafunzi wengi wameketi wamevalia barakoa, wakimtazama mkufunzi wao kwa umakini, aliyesimama mbele yao akiendelea kuwapa maelekezo na kuwafundisha.

Darasani katika chuo cha ufundi wanafunzi wameketi kwenye madawati wengi wao wakiwa vijana, umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi wao aliye mbele huku akiendelea kufundisha.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wameketi katika madawati yao darasani, mezani zipo kompyuta mbili za mpakato wakiwa makini kuendelea na masomo yao.

Wanaume wawili katika chuo cha ufundi wameketi katika viti vyao, wakifanyia mazoezi yale yote waliofunzwa na mkufunzi wao.

Kijana wa kiume akiwa amevalia fulana, kofia pamoja na saa katika mkono wake wa kuume huku ameshikilia mashine ambayo anaendelea kuifanyia mazoezi kutokana na yale aliyofundishwa.

Wanafunzi wakiume katika chuo cha ufundi, wakiwa makini wakati huu wanapofungua simu na kuvitenganisha vifaa vyake ilikuligundua tatizo na kulitengeneza.

Vijana wawili katika chuo cha ufundi, wamesimama wakivaliwa barakoa, mbele yao ipo mashine ambayo wametoka kufundishwa, wakiitazama na kuendelea kuifanyia kazi, kile ambacho wametoka kupewa maelekezo.

Wanafunzi vijana wa kike na wakiume katika chuo cha ufundi, wamevaliza mavazi yao ya ovaroli huku wamezingila mwalimu wao aliyeshika kifaa anachotumia kuwa fundisha na kuendelea kuwaelekeza.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi, katika mavazi yao na sare, wamesimama huku wakikodolea macho katika mashine iliyoko mbele yao, ambayo mkufunzi anawafundisha na kuwaelekeza.